Hapa ni watoto watatu, hawa watoto wako mahali ya ushago kwa vile hawa watoto wamevaa, wako na matope kwa mkono yao, wamejiharibu mkono na mtu ambaye ako na matope kwa mkono hawezi akakula kwa sababu atakua ameshikwa na ugonjwa na kadhalika. Unafaa kuosha mkono wako ikue safi.

Mtu ambaye amelazwa hospitalini kuna madaktari wawili hapa wanashughulika hali ya maisha yake kwa vile hapa wanataka kujua hali ya meno yake kwa sababu anaumwa na meno yake wanatumia vifaa kama vile ya kutoa uchafu kutoka meno .

Hapa ni watu wengi wametokea ni wanafunzi kwa vijana na watu wengine. Maji ambayo yametoka mtoni, ambayo yamejazika mtoni yameletwa na mafuriko yamekuja hapa yakikuwa mtaro mwingine. Watu wanapitia ndani ya maji hiyo yakienda mahali zao zingine.

Huyu ni mkulima, mkulima huyu ananyunyizia ndawa kwa mmea yake uko shambani .Kwa vile hapa amevaa kila kitu , amevaa nguo nyeupe pia akona tanki kwa mkono ambaye ni rangi ya manjano , rangi ya kahawa.

Duka, hii duka kuna machupa mingi sana machupa ambayo yametumika, inakaa kama machupa ya maji na fliti. Pia kuna vitu zinngine zimewekwa mahali zinakaa kama zinarembesha hii duka.

Wagonjwa wakiwa wamepiga foleni, wamepiga foleni na kuna mmoja amekaa chini na kipara ni mama mzee, ata wanapewa shindano na chanjo pia hii ni chanjo ya mgonjwa wa Corona.

Hapa kuna mtu amelazwa hospitalini. Anawekwa ndani ya mashine kubwa ya MRI, kuna daktari. Hiyo mashine inaangalia mahali yoyote huyu mtu anaumiwa kama vile ana kama anaumiwa mifupa na mahali zingine ambayo mtu awezi binadamu macho ya binadamu haiwezi ziona.

Huyu ni daktari, daktari huyu anatibu huyu mgonjwa, ako na shida ya maskio, skio yake inaoshwa na uchafu zinatolewa. Mama ameshika kitu karibu na maskio ili maji ambayo yameoshwa ianguke huko ndani, ukiumwa na maskio enda kwa daktari na daktari anaweza kuwa anakusaidia.

Daktari wawili, mmoja ni muuguzi na mwingine ni daktari, kuna vile mgonjwa amelazwa, wanamwangalia meno yake wakiwa mmoja anawasha tochi na daktari wawili hawa wamevaa barakoa wote kwa vile daktari wa meno, ni vizuri kuona daktari wa meno kama unaumwa na meno.

Hapa ni mahali ya kwanza ya kuingilia hospitalini ni kama vile unasema jina yako, pahali unaumwa ama mahali unaumwa huyu woman anakuandikia karatasi unaenda kwa daktari mkuu. Hapa ni mahali ya hospitali ya meno na watu wakona shida ya meno hukuja hapa.

Nyumba imebomoka. Nyumba hii kuna watu wamekuja wakiangalia labda kuna watu wako ndani wakati ilikuwa imebomoka walikuwa ndani wamefufia ndani. Inaweza letwa ni zilzala imetendeka nyumba ikaanguka.

Hapa kuna daktari na mgonjwa ambaye amekaa kwa kiti. Daktari amesimama, naona kitu kwa mkono yake na pia kuna sindano amebeba. Karibu naye kuna vitabu mingi sana. Anatumia hiyo sindano kumdunga huyo mgonjwa ili atibu na ajue hali yake.

Hii ni mafuriko .Mafuriko hayo yamesababishwa na mvua mingi sana kunyesha kama vile inaonekana kwa hii picha Maji yamezambaa kila mahali yameingia ndani ya manyumba na pia kuna hii mtoto mmoja anaenda katikati ya hizi maji si vizuri kutembea ndani ya maji kwa sababu unaenza kuwa unapata homa mingi.

Hii ni nzige, mnyama ambaye ni mbaya sana. Inakula mimea, inakula shamba kila kitu inakula. Nzige ikivamia watu hua zinaleta hasara mingi sana, hasara kama vile kupoteza kwa mimea ya, kupoteza kwa misitu na pia kila kitu kwa sababu kila kitu inakula.

Kuna watu wawili na wengine raia wawili wengine. Inaonyesha kuwa kuna tanki ya maji hapo mmoja ameshika kwa mkono. Hii tanki hua inatumika kusafisha mkono kuzingatia afya na vilevile kuzuia ugonjwa wa kusambaa.

Ni ushago, kuna mtu mmoja mzee amekalishwa kwa kiti, kuna wadaktari wawili pia wanaangalia hali ya macho yake. Mzee huyu anakaa ni msomali pia amevaa nguo vizuri na akona kofia. Nyuma yake kuna nyumba kidogo, nyumba ambayo ni nyumba ya ushago.

Huyu ni mama ambaye amelazwa hospitalini. Kuna daktari wa mifupa anamsaidia, kwa vile ameinua mguu wake juu na pia ameshika goti, kuonyesha pia ako na shida ya magoti ama shida kwa mguu na huyo daktari anashughulika nayo na anamsaidia.

Huyu ni mtu ambaye amebeba tanki yenye nyuzi ya dawa ya mimea kwa mgongo yake. Kwa hiyo huyu mtu ananyunyizia dawa kwa mimea yake wakati ambaye inanyesha. Hiyo si vizuri kwa sababu hizo madawa huwa zinaenda zinabebwa na maji zikielekea mtoni na inaleta wagonjwa mingi sana.

Kuna watu hapa wamesimama. Kati ya hao watu kuna mmoja ambaye amebeba mtu mwingine kwa mgongo yake, anavuka hapo huyo mto mdogo. Hii inaweza kuwa amesababisha mafuriko kwa sababu njia imekatika na watu wanatumia wakienda, watu wengine kuenda.

Huyu ni daktari na muuguzi yake. Daktari amelaza mtu kwa kitanda anaangalia meno yake, anaangalia hali ya meno yake. Anatumia vifaa kama vile anawasha tochi kwa ndani ya meno yake kuangalai vile hali yake.

Huyu ni mama, mama amevaa hijabu Kwa vile yeye ni muislamu anasimama karibu na wanyama ambao walikufa juu ya kutokuwa na chakula ya kukula Kwa vile inaonekana hii picha nyuma yake Kila mti imekufa Kila kitu haina uhai na vile vile wanyama hukufa wakati wa kiangazi.

Mtu ambaye anaosha mkono yake anaosha mikono yake mbili akitumia sabuni kuonyesha usafi ni nzuri sanaa ukisafisha mikono yako huwezi pata ugonjwa ambayo ni hatari sana kama vile ugonjwa wa cholera .

Hawa ni watoto wadongo. Watoto watatu wameshika mtugi kwa mikono yao, mtugi ni kidogo na wanachota maji. Maji haya ni machafu lakini pia wanachota kwa sababu hakuna maji ingine. Sio vizuri kukunywa maji chafu kwa sababu inawezaleta ugonjwa mingi sana kama vile typhoid .

Wakina mama. Mama hawa wamebeba maji kwa mgongoni yao mtungi kubwa pia wako na watoto. Inaonekana hapa hakuna ukosefu wa maji. Wanatoa maji mahali kubwa, mahali mrefu sana. Na pia wanabeba mtoto yao

Huyu ni daktari. Daktari huyu anaongelea na mtu. Anamwambia, ameshika kwa mkono yake kalamu pia kuna kitabu. Nyuma yake kuna watu wengine madaktari. Daktari huyu anaongea na huyu mgonjwa kuhusu ugonjwa yake.

Daktari huyu amevaa vitu vifaa kwa macho yake na pia ako na mgonjwa vitu miwani kwa macho yake, anatumia kitu vifaa aina mingi kama vile kuangalia hali ya meno yake na mgonjwa pia amefungua mdomo yake ili atibiwe.

Huyu ni mama ambaye amekalishwa kwa kiti, kuna daktari ambaye amevaa barakoa anampea chanjo. Kwa karibu na huyo daktari kuna kitu, ama ile kitu walikua wanajazia madawa zake. Wako hapo mahali shambani kwasababu nyuma yao kuna miti mingi sana.

Hapa kuna pia madawa mingi sana, moja ya hizi madawa iko karibu na pia karibu yake kuna sindano, ni dawa ya homa ya manjano, homa ya manjano huwa inasamba kwa kila mara. Kuna chanjo ya hii dawa, mtu akipigwa chanjo hawezi kupata hiyo ugonjwa mara ingine.

Huyu ni mama anataka kujifungua karibu na yeye ni mkunga akona glovu Kwa mkono yake anazingatia afya, pia huyo amevaa barakoa huyu mama mjamzito ako Kwa maumivu anasikia vibaya.

Daktari huyuanaangalia meno ya huyu mtu, daktari huyu pia amevaa barakoa kwa vile huyu mtu ako na shida ya meno na daktari lakini wako mahali ni giza daktari huwezi kuona meno yake.

Hizi ni madawa. Dawa hizi zimewekwa kwa machupa. Kuna vile imeandikwa kwa hiyo dawa inasema ni dawa ya homa ya manjano. Homa ya manjano ni ugonjwa mbaya sana, mtu unaeza mfanya akuwe sakarati au akufe.

Maji mingi sana. Mtu mbaye ameshika bodaboda kwa mkono yake anapitia ndani, amevaa helmet pia hii ni mafuriko, ni mto mkubwa, gari haiwezi pita na binadamu haiwezi pita. Huwa inafanya watu wasiende kutoka mahali moja hadi ingine.

Hapa kuna mzee ambaye amevaa kanzu ya rangi ya nyeupe. Anaongea na mtu ambaye anaendesha bodaboda. Mzee huyu amefungua biashara yake hapa. Biashara yake ni asali, anauza asali. Asali hizi ziko kwa chupa anapata faida.

Hapa ni daktari wawili wanafanya operesheni kwa mtu. Kwa vile hawa madaktari, mmoja amevaa vioo na wote wawili wamevaa barakoa. Pia wanafanya operesheni mtu kwa mdomo. Mdomo yake labda haikuwa sawa.

Huyu ni mtu ambaye amesimama akiangalia mahali imeandikwa bodi ambaye imefungwa fungwa kwa miti. Hii inasema kuwa dawa za mapenzi nguvu za kiume kumfunga kiume kumfunga mke au mume didi. Huyu mtu pia akaona kiboko kwa mkono yake ama fimbo.

Kuna watu watatu daktari mmoja ambaye anampea sindano mtoto mdogo ambaye ameshikwa na mama yake. Mama na hao wengine wote wakona makofia ambayo zinafanana. Daktari anampea huyu mtoto sindano kwa mkono.

Mtoto mdogo ambaye anafundishwa kutembea. Hapa ni mahali ya michezo ama mahali ya mazoezi. Mama na mtoto, mama amemshika mtoto yake mkono. Pia huyu baba amemshika mtoto yake mguu ili kufundisha yeye vile ya kutembea.

Mama ambaye amevaa scarf kwa kichwa anachota maji kwa besheni. Mama huyu amevaa nguo ni kama nguo ya kanisani. Anafanya kazi ya kanisa. Pia maji haya ni maji haya ni maji ambayo rangi yao ni rangi ya nyeupe. Ni maji safi sana.

Huyu ni daktari, huyu ni dakitari wa madawa. Anajua kila aina ya dawa. Saa hii kwa huyu daktari ameshika mkono kwa dawa. Anaangalia hivi. Nyuma yake kuna machorochoro. Pia kuna madawa mengine chini ya hizo dawa ameguza.

Hapa kuna watu wengi sana wametokea, kuna wamama wanachukua maji kwa gari ya mkono, kwa vile hapa yanaonekana ukosefu wa maji, watu wanangoja wamepiga foleni, kila mtu akiwa, hapa bula ambazo ni ukosefu wa maji umesambaa sana.

Tenki ya maji. Karibu na hiyo tenki ya maji kuna kisafisha mkono. Mtu akitumia hiyo inauwa kila wadudu, kila germs kwa mkono wake kama vile kabla ya kukula chakula mtu anafaa aoge aoshe mkono yake na ni vizuri kwa afya.

Hapa ni manyumba, manyumba ya mabati yameenda na maji. Inaonyesha hapa kuwa mafuriko yamekuja, mafuriko yamechukua kila kitu. Mafuriko haya husababishwa na mvua nyingi sana. Mvua nyingi ikinyesha, zinabomoa nyumba na zinaenda na kila kitu.

Huyu ni daktari, daktari huyu anamdunga sindano mama ambaye amekaa chini, karibu nao kuna watu watatu, mmoja maesimama na wawili wamekaa chini, mmoja wao anavaa miwani. Anapiga sindano chanjo kwa watu akiwahudumia daktari huyu.

Hii ni dawa, huwa zinatumika kwa vile iko hapa iko kwa chupa pia hii dawa ni ya haba mia moja, hutumika kuleta damu kwa mwili kusaidia kuleta damu na afya nzuri kwa mwili wa mtu.

Hapa ni hospitalini huwa zinanadhifishwa vizuri sana na huyu mfanyakazi. Amebeba kitu kwa mgongo yake akiwa na anafangia chini. Amevaa nguo ya rangi ya nyeupe kwa kila mahali, na pia amevaa barakoa ambayo inakaa aina ingine.

Mtu anapewa sindano mama, huyo mama amevaa barakoa na pi huyo daktari ako na saa kwa mkono yake. Kwa hiyo anaonekana anapiga sindano, chanjo, pia karibu yao kuna tarakilishi.

Huyu ni mama mzee, mama mzee ambaye amevaa barakoa na pia miwani anapewa chanjo hapo kwa mkono mama huyu anapea yeye chanjo ni chanjo ya corona kwa vile amevaa hio barakoa inaonyesha ako na hiyo ugonjwa.

Huyu ni mtu amevunjika mkono, amefungwa funga mkono. Daktari pia amevaa saa kwa mkono yale. Mtoto au mtu mkubwa hua akivunjika mkono anapelekwa hospitalini ndiyo daktari aone mahali amevunjika.

Baba mmoja ambaye amevaa kofia na barakoa anaumia, anadungwa sindano na daktari. Hii inamaanisha kuwa huyu baba anapata huduma kama vile huduma ya kumpea chanjo ili asipate ugonjwa na magonjwa sana.

Hii ni mahali ambayo inaeleanishwa kuwa kuna dawa za kuponesha ugonjwa wa kichwa. Inasema tatizo la kipanda uso ukizungumza cha mama kwa mara, Dr Ismail. Daktari Ismail. Sasa hii ni bodi ambayo inasema ziko na dawa.

Huu ni mama ambaye anapigwa sindano. Anakaa kama analia, ameshika macho yake. Huyu mama anapewa chanjo. Chanjo ni kama vile chanjo inaeza kuwa ni ya Korona. Kwa huyu mama vile amevaa yeye anakaa kama ni kabila ya Maasai.

Mama amelazwa hosipitalini ako kwa kitanda. Juu yake kuna dakitari. Huyu dakitari ni dakitari wa meno amevaa barakoa. Kuonyesha kwa hiyo board karibu na huyo mama inaonyesha kuangalia hali mtu meno yake sio pesa kwa sababu ni bure.

Hapa kuna mzee ambaye anadungwa sindano. Karibu nake kuna chupa ya maji. Huo mzee amevaa saa na pia ako na barakoa. Daktari huyo amejifungua fungua kama vile ni wakati wa corona, anataka kufanya kua asipate hiyo ugonjwa na anampiga chanjo huyu mtu.

Huyu ni mama amekuja kwa daktari na mtoto yake ameshika mtoto yake, mtoto anadungwa sindano na pia anapata chanjo, daktari huyu anazingatia vizuri anaangalia mahali anadunga karibu na nyuma yao kuna vitu mingi ni ofisi, ni ofisi ambayo inangara vizuri sana.

Moshi ya rangi ya nyeusi imeangaa kwa angani. Moto umeteketea kwa nyasi. Nyasi yote inachomeka. Kuna watu wawili ambao wamekuja hapa ili kusaidia hiyo moto kuzimika. Wao ni wazimamoto.

Hapa ni tiwa ama biwa la chafu. Chafu hawa kuna watu wanawake na wanaume ambao wanafagia. Chafu ni vizuri kufagia kwa vile inaleta ugonjwa. Wakati wa mvua ikinyesha hiyo maji yanapita na kile kitu yenye iko uchafu inasambaa ugonjwa kama vile Cholera .

Hapa kuna ma jerikani ambaye yamewekwa foleni kila mtu na jerican yake akiwa laini , hapa kuna mama amesimama mama huyu anakaa kama amevaa scafu ni muislamu pia kuna watoto wadogo nyuma yake huko wanachota maji.

Watu wengi wametokea hapa ili wasaidiwe kuna watu ambao wako na watoto zao, kama hapa mama amemshika mtoto yake, daktari anamdunga sindano matako, takoni, kwa hio daktari anampea chanjo mtoto anampea chanjo kwa paja, daktari pia amevaa barakoa.

Hapa kuna tingatinga ambaye inabomoa manyumba. Kuna nyumba ingine ghorofa. Askari wawili hapa wamesimama wakiwa wamevaa kofia. Watu wengine wako huko. Hii mahali ni mahali safi. Kuna nyasi zimekaa zimemea na vizuri na ghorofa ni kubwa sana.

hapa ni mahali ambayo watoto wadogo watoto ambayo wamezaliwa wakiwa na shida hupelekwa hapo kuna daktari ambao wana ujuzi ya kuchunga maisha ya hao watoto vilevile kuchunga hali yao kila mara

Kuna jerican mingi sana hapa watu wa bula wametokea ,kuna mahali mjengo hapa ambaye ni mahali maji yanatoka, pia kuna watu wamevaa suti amabao wanakaa viongozi wamekuja wakiwa hata wazungu na waafrika wanataka kusaidia hawa watu.

Mtu ambaye ameshika sana. Hii dawa ni dawa ya ugonjwa wa Covid. Hii ni Ugonjwa ambayo ilitokea huko China. Hii ugonjwa ilikuwa imesambaa dunia yote. Ilikuwa inaua kila mtu. Wadogo kwa wakubwa, waliozeeka na wenye ni wadogo. Hii ugonjwa mpaka saa hii inawaua watu.

Huyu ni ngamia , ngamia mwanaume amelala. Inakaa ngamia hii imekufa ama anapumzika. Ngamia ya hawa watu anaeza siku kumi bila maji na kupumzika, ngamia ya hawa watu waneza kaa siku kumi bila maji kwa sababu kuna ukame hakuna maji hiyo area .

Hapa ni mtu ambayo amesimama akimwekea kitu kwa mdomoni mtoto mdogo, ni dawa na chanjo ya polio , mama ameshika mtoto, pia karibu na hawa watu, kuna mama mwingine ambayo ameshika simu akiwapiga picha.

Kuna daktari. Daktari wawili hapa na mgonjwa. Huyu mgonjwa amelazwa, wanaangalia shida ya jicho ama sikio yake. Sikio yake iko na shida. Daktari anatumia vifaa kuangalia shida ya sikio lake.

Wakona wamama ambaye ni mfanyikazi anafanya kazi ya kuosha Kwa vile inaonekana hapa Kuna choo anasafisha choo, ni vizuri tusafishe choo Kwa sababu tukisafisha tunazuia ugonjwa mbaya mbaya kama vile cholera Kwa kusambaa katikati yetu.

Hii ni gari kubwa, gari hii kuna watu wawili wamesimama nyuma yake. Gari huyu huwa zinabeba mafi ya watu ikiwa imejazika kuwa mahali iliyopo. Gari hii inakuja inabeba ili kuzingatia usafi na hali ya watu ambao wanaishi huko.

Hapa kuna mtu mzee, mtu ambaye ni amevaa barakoa anamfanyia kitu kwa mbega yake ambaye anakaa ni daktari. Huyu mzee anakaa anaumia. Pia amekuja hospitalini kama kuchukua chanjo ama sindano.

Huyu ni daktari, daktari akiwa ameshika mgonjwa mkono yake. Mgonjwa huyu mkono zake ziko na madoadoa ziko na vitu ni kama ako na ugonjwa wa upele. Kwa ivi daktari amevaa glovu akiwa akitanzia kuwa ni vizuri kuvaa glovu.

Daktari wa macho, huyu daktari amevaa miwani. Anamwangalia shida ya mgonjwa anatumia mashine, mashine ya asili, mashine ambayo inatumiwa kuangalia shida ya huyo mgonjwa macho yake.

Daktari anatumia sindano kutoa dawa kutoka chupa. Pia huyu daktari akona pete kwa mkono yake. Hizi dawa huwa anazidunga kwa watu ama ikiwa ni chanjo ama sindano na pia watu hupata afya kutoka hizi madawa.

Hapa kuna mtu, mtu ambaye amelazwa. Kwa mdomo yake kuna kitu ambayo inawaka imewekwa. Inakaa kama ni daktari wa meno. Huyu msichana amelazwa hapa, au daktari anatumia vifaa vya asli kuangalia shida ya meno yake.

Kijana mdogo ambaye anahudumiwa na daktari akimuuliza mambo yake kuhusu afya. Daktari anajaribu kujua nini kilimleta hospitalini kuhusiana na mdogo kumsaidia.

Mgonjwa amekuja kuona daktari wa meno. Huyu mgonjwa anatibiwa daktari huyu amevaa nguo vizuri sana anakaa daktari wakutoka shuleni ya KMTC.Huyu daktari amevaa barakoa na pia ako saa kwa mkono yake anajua hali ya meno ya huyu mgonjwa.

Hapo kuna watu wengi wametokea. Hao watu wako ndani ya darasa ni watoto. Uko mbele yao kuna mtu amesimama amevaa nguo nyeupe kwa sababu anaonyesha yeye ni daktari anatoa ilani kwa wanafunzi.

Daktari amempea sindano mtoto mdogo chanjo. Daktari yu karibu yake kuna mama. Mama huyo mtoto yake ameshika kwa hapo makalio. Pia karibu na huyo dakari nyuma yake kuna daktari mwingine ambaye amevaa nguo nyeupe.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wanaosha mkono yao wanasafisha. Wanasafisha wakitumia sabuni. Na pia kila mmoja wao amevaa barakoa. Wanafunzi hawa wanazingatia afya yao.

Hapa kuna watu wengi wametokea. Wote hao wengine ni wanawake na wengine ni vijana ambao ni vijana wa wanaume, kwa hao watu wenye wako mahali ambapo pamechomeka kama ilikuwa soko ambayo imechomeka. Kuna maghorofa kubwa karibu na hao watu.

Daktari ambaye anaangalia meno ya mama. Mama mzee sana wa miaka hamsini kwenda juu. Daktari huyu amevaa kitu kwa kichwa yake na pia amevaa barakoa anatumia vifaa kuangalia hali ya meno yake.

Apa kuna dakitari ambaye anatumia vifaa vya teknolojia. Anaangalia meno ya mgonjwa hali yake kama vile anaweza tumia hivyo vifaa kujua kama kuna shida kwa meno yake. Dunia hii imeendelea mbele.

Mama mmoja ambaye anapigwa sindano. Anapewa sindano kwa mkono. Ni haina ya chajo kwa hii mama pia amevaa miwani na amevaa barakoa.

Huyu ni daktari na mgonjwa ambaye amelazwa kwa kitanda. Mgonjwa huyu ni mwanaume wa umri wa katikati kama vile thelathini, amevaa kitu kwa macho yake ambaye ni miwani. Daktari pia ama muuguzi huyu ako na kitu amevaa barakoa.

Hapa kuna msichana mtu ambaye anatumia vitoa moto akinyunyizia huo moto. Hii hua inafanya moto izimike. Inatumika wakati moto umetokea ama ajali ya moto imetokea na husaidia sana.

Madaktari hao madaktari na waugunzi wao. Madktari hao wamevaa kila mara glovu na pia wamevaa kofia. Anafanya oparesheni kwa mtu. Pia wakona vifaa vya oparesheni na vitu vingine.

Daktari na waunguzi wake wakiwa wanatibu mgonjwa. Wako kwa nyumba ya oparesheni kama vile wamevaa nguo daktari anavaaga wakati anafanya oparesheni. Wauguzi wanamsaidia daktari afanye kazi yake.

Hapa kuna daktari ambaye amesimama na dawa mingi karibu yake, anatumia hizo dawa akiweka kwa mfuko, kwa vile daktari pia amevaa barakoa na ako na nguo ya rangi ya nyeupe ambao daktari wanavaanga. Ni vizuri kutumia dawa akiwa mgonjwa.

Hapa ni hospitalini, kuna mgonjwa mmoja na daktari, mgonjwa huyu anaumwa na macho kwa vile kuna daktari wa macho anamwangalia hali ya macho yake .Akitumia vifaa , vifaa ambao hutumiwa kuangalia macho ya mtu.

Mama mzee ambaye amekaa kwa mahali kiti, kuna daktari pia anamdunga sindano kwa mkono yake. Daktari huyu anamdunga chanjo, anampea chanjo huyu mwanamke. Karibu na huyu daktari kuna madawa zake ambazo anazitumia kuwahudumia watu.

Hapa ni wodi, wodi hii ni mahali ya hospitali ambalo watu wenye hawawezi tembea ambao wamelalishwa hospitalini hulazwa. Hapo ndiyo wanatibiwa wanaletewa dawa daktari wanajau hali yao kila mara. Kila hospitali hii Kenya iko na wodi.

Mama ambaye amevaa nguo rangi ya nyeusi na pia amevaa barakoa ameshika mtoto yake na daktari anamdunga sindano kwa pacha. Hio sindano ni chanjo. Inaeza kuwa ni chanjo ya homa ya majano na kadhalika na inazuia huyu mtoto akiwa mkubwa asipate magonjwa haraka.

Mtoto mdogo, mama yake amemshika pia mama ako amevaa barakoa na daktari amevaa barakoa. Mtoto anapewa chanjo kwa mkono. Watoto wakiwa wadogo wanapewa chanjo ili wakiwa wakubwa wasipate ugonjwa kama vili surua.

Huyu ni mama ambaye amezalisha mama huyu akona mtoto yake ambaye amelalishwa .Kwa kitanda mama huyu amevaa nguo rangi nyeusi karibu na yeye kuna viti Kuna vile mama huyu anaonekana alikua mgonjwa ,kwa sababu ameekwa bedenji Kwa mkono wake

Hapa ni hosipitalini, pia ni wodi kwa vile kuna vitanda na wagonjwa ambao wamelazwa. Katikati ya hao watu kuna basin na mmoja wa hao wagonjwa ameshika kichwa akiangalia chini.

Madaktari hapa wameshughulika. Madaktari watatu kishughulikia kwa mgonjwa mmoja. Hawe mgonjwa anaangaliwa meno yake. Ako na shida ya meno. Kwa hii chumba wako ndani, kuna aina mingi ya tarakilishi kama vile kuna moja ambaye iko hapo karibu na wao.

Hapa ni mtu na daktari wawili. Huyu ni mtu ambaye anangaliliwa sikio lake. Daktari mama na daktari mwengine wanaangalia siko yake labda ikona shida anaumwa na sikio.

Daktari mama, anamdunga sindano, mgonjwa. Mgonjwa huyu anachukua chanjo na pia wote wawili wamevaa barakoa kuzingatia afya kama vile ugonjwa corona .

Hapa kuna dawa na sindano daktari ameshika. Sindano hii anatumia kudunga mgonjwa ili kupatia dawa kwa mwili yao pia hizi dawa huwa zinaweza kuwa ni malaria ama ni dawa nyingine ya chanjo.

daktari wawili daktari hao moja ni muuguzi na mwingine ni daktari asili kuna mgonjwa mabaye amelazwa anaangaliwa meno yake daktari hao wa meno akiangalia meno ya huyu mgonjwa anajua akona shida ya wapi

Kuna mama wawili, mmoja ame, amechukua microphone anatoa ilani anakaa kama anatoa ilani mmoja ni daktari amevaa barakoa. Inaonyesha kuwa kuna ugonjwa ametokea ama kuna ugonjwa kama vile cholera ametokea, anatoa ilani kwa watu wa hiyo area .

Hapa kuna mama. Mama ambaye anatabasamu. Mama akona mtungi anachotea maji kwa vile kwa hii mfereji ikona kufuli. Mama akimaliza kuchota maji yake anafunga lakini maji inakaa ni kama maji safi sana.

Huyu ni mama na baba. Mtoto yao mdogo anafundishwa kutembea. Ako mahali ya kuwafundisha watoto kutembea au hapa ni mahali ya mazoezi. Kuna mpira wa kikapu hapo hapo. Baba anaangalia pande hii akatabasamu akiangalia mwanamke yake.

Huyu ni daktari muuguzi ambaye anaangalia hali ya mgonjwa, mgonjwa huyu amelazwa hospitalini ya mgonjwa huyu akona kitu amefungwa kwa macho yake inakaa ni miwani ako hali mahututi hata hawezi ongea daktari hapa anamsaidia kukaa chini.

Huyu ni mama. Kuna mtoto wake amewekwa mahali. Watoto ambao hupelekwa hapa ni mahali ambapo watoto wenye wakona shida wakiwa wamezaliwa kama vile hawezi pumua ama alikuwa mdogo sana anawekwa hapa.

Ni nyumba ambaye maji imeingia kuonyesha wasichana, msichana mmoja na mama yake wanajaribu kutoa hiyo maji wakitumia mabesheni na ndoo, lakini hii maji ni mingi sana, ni mafuriko, na imesababishwa na mvua nyingi nyingi kunyesha.

Huyu ni mama, mama huyu ni sarakati ; ni mgonjwa sana, amelazwa hosipitalini. Daktari muuguzi anamwangalia hali yake, anamfunga kitu kwa mdomo yake kama vile ili isaidie kupumua. Pia nyuma yake kuna mashine mingi ya kuangalia hali yake kama vile ako uhai ama amekufa.

Hizi ni nzige. Nzige hizi huwa ni wadudu mbaya sana, kwa vile inavamia shamba ya watu, inakula ndizi, inakula mimea yote na vile inawacha watu wakuwe fakiri, wakuwe bila mali. Mali ya watu huwa inaaribiwa na hizi nzige lakini kuna dawa inatumika kuwaua.

Hapa ni maji mingi sana, magari pia yamezama huko ndani, ndani ya maji. Hizi maji zimeletwa na mafuriko, kama vile kunyeshwa kwa mvua sana. Saa hii ata angani kuna mvua inanyesha. Kuna mawingu jitu jitu, mawingu ya rangi ya nyeusi, zinaleta mvua.

Hapa kuna mama amekaa chini kwa kiti anadungwa sindano, karibu na yake kuna mtu ambaye amepiga foleni anangojea kwa hamu ili amaliziwe pia. Daktari huyu anampea chanjo huyu mwanamke chanjo inayosaidia wananchi kujizuia ugonjwa kama vile polio, ugonjwa kama vile kolera na zingine mingi sana.

Dawa moja ambayo anawekwa sindano kwa mkono yake huyu mama ameshika mkono mmoja na kitu na mkono ingine kwa mkono yake. Anapewa sindano ya chanjo.

Hapa ni manyumba ambapo mafuriko imewazamisha, kwa hapa maji yako mingi sana, kuna watoto, ndani yao kuna watu pia, maji haya ni maji machafu kwa sababu rangi yao si rangi mzuri, manyumba haya amabayo ni mabati pia wako na hali mbaya kwa sababu kila kitu hapo ni maji.

Huyu ni daktari muunguzi. Daktari huyu amevaa miwani amemshika mtoto ambaye amewekwa kwa kitu, amefunguliwa kwa kitu. Watoto ambao wakona shida wakiwa wamezaliwa wanawekwa mahali , ni ya mahali ambao inawafanya wakue haraka.

Huyu ni daktari ambaye amevaa barakoa huyu daktari anaweka dawa kwa sindano kwa nyuma yake kuna madaktari wamesimama wako kwa hema wanafanya kazi na wananchi hapa wanaudumiwa.

Hapa kuna mama ambaye amekaa kwa kiti. Mama huyo anapigwa sindano, anadungwa. Kwa vile kuna daktari hapo nyuma na daktari mwingine. Anawekwa chanjo. Chanjo ni nzuri kuchukua kama vile chanjo ya ugonjwa wa Covid . Ugonjwa ambao ulikuwa umesambaa duniani saa hii lakini watu wamepata dawa yake.

Huyu ni mtu. Mtu ambaye anawekwa sindano kwa bega. Anachukua chanjo kwa vile anaonekana amevaa nguo zake yeye ni masai na pia amevaa vitu vingine kwa shingo yake.

Mafuriko, mmoja wa hao watu anatembea ndani ya maji, anabeba mkokoteni kwa mkono yake kwa pia kuna matatuu mbele yake, hizi magari mingi zinaendelea pamoja kuna gari ingine inakuja pande hii inakaa kama ni ambulansi .

Hapa ni mahali watoto wadogo ambao wakizaliwa wako na shida huwa awanaleta hapa hao watoto wanafunguliwa mahali ambao wanapewa mahitaji ambazo wanahitaji kama hewa vizuri mpaka wakuwe wakubwa.

Huyu ni daktari wa meno ambaye amesimama. Huyu daktari ako na kitu kwa mkono wake. Ameng'oa jino kutoka kwa huyu mtu ambaye amefungua mdomo wake. Ukiumwa na meno unaenda kwa daktari wa meno anakusaidia kama vile kung'oa hilo jino ambalo linakuuma na unapona haraka haraka.

Hizi ni nyumba zimebomoka. Nyumba hizi kuna watu wamechukua masimu wanarekodi hizi nyumba labda zimebomoka kwa sababu haukujengwa vizuri, kitambo kuna nyumba ingine ya ghorofa inasimama, watu wametokea hapa kuangalia.

Watu wawili ambao wako mahali ya chaf, wanasanya, wanaleta chafu pamoja, wanasafisha hii mahali. Karibu nao kuna bodaboda ambayo inakuja hivi na nyuma ya hiyo bodaboda kuna nyumba ya mabati.

Mama mdogo, huyu mama ako na matoto anamwangalia mtoto yake ambaye amezaliwa na pia ako na kofia kwa kichwa. Amefungwafungwa kwa nguo. Huyu mama kanakaa kama ako hospitalini na alijifungua tu mara karibu.

Shuleni kuna mwalimu amesimama mbele akionyesha watoto kitu. Pia kuna mwalimu mwingine amekaa chini ni mjamzito. Ako na chupa ya maji kwa mkono anamwangalia yule mwalimu amesimama. Hapo kuna ubao nyuma yake imeandikwa magari na zingine. Tarehe ni tarehe nane mwaka elfu mbili na tisini.

Hapa ni mtangazo inaonyesha ni dawa pia. Hii dawa ni dawa ya surua na zingine .Surua pia ni ugonjwa mbaya sana inaua watu inawashika watoto inawashika watu wakumbwa inawaua hata watu.

Hapa kuna mtoto ambaye amesimama. Huyu mtoto anajikuna. Pia karibu na yeye kuna nyumba imembomoka. Hii nyumba inakaa kama imebomolewa. Karibu na hiyo nyumba kuna nyumba ingine ambaye iko mzuri sana na iko imesimama juu.

Shule hapa kuna choo msalani, kuna watu wawili karibu na hapo msalani, inaonyesha kuwa mmoja ni mwalimu na mwingine ni kama mchungaji, hapa ni shuleni mahali watoto wanaenda kusoma.

Askari ambaye amevaa barakoa na wasichana wawili ambao wamevaa barakoa wanawake, mwanamke mmoja ameinua mkono juu wakiosha mkono yake kutumia kiosho mkono, pia kuna tanki ya maji karibu na wao na ndoo.

Hapa ni shule, kuna watoto wamekali kwa kiti. Hawa watoto wana kwa ubao kuna maandiko wanasoma, kwa kiti zao kuna vitabu kuna mwalimu mmoja amevaa barakoa ako mbali. Kila mwanafuzi hapa amevaa barakoa kuonyesha wanajihadhali wasipate korona.

Hapa kuna mama mmoja daktari na mama mwingine amabye ameleta mtoto yake hospitalini. Huyu mama anakaa ni muislamu na pia ni msomali ako na hijabu amevaa. Mtoto yake anadungwa sindano na anapewa chanjo.

Mtu ambaye ananyunyuzia maji shamba yake, anabeba tanki kwa nyuma yake. Huyu mtu amejifunika yote kila mahali hata pia amevaa kofia. Anaonyesha kuwa anajihadhari na sumu isiingie kwa mwili yake.

Kuna daktari au muuguzi amevaa, amejifungajifungua amevaa barakoa na miwani, mtoto mdogo anamwangalia na pia mama yake ambaye amelala kwa kitanda ameshika mtoto akiangalia daktari.